Rundo la nguo zilizokunjwa, na kupangwa vizuri, zikiwa zimetundikwa kwenye nondo, na kuwekwa kwenye rafu za mbao, zinaonekana kuwa mashati, au fulana za rangi mbalimbali, baadhi pia zimekunjwa na kuwekwa juu ya meza, au sakafu.

Duka la nguo, zinazoonekana nyingi zilizopangwa kwenye reki. Kuna za kila aina na pia kuna mabegi machache yaliyowekwa juu ya meza au rafu. Sakafu ina vigae vyenye michoro. Kwa mbali, upande wa kulia ishara nyekundu iliyoandikwa Kids Clothing inaonekana, ikionyesha kuwa kuna sehemu maalum ya nguo za watoto.

Duka la nguo au vifaa vya mitindo. Katikati kuna dolly uliovalia kofia kubwa ya jua; rangi ya mchanga. Miwani ya jua, blauzi yenye michirizi ya rangi tofauti. Sketi fupi nyekundu na kwenye bega lake pini ya ua jekundu.

Madhari yanaonyesha ndani ya duka lamavazi ya wanaume. Makoti yamening'inizwa kwenye mbao, shati zimekujwa na kuekwa kwenye rafu za vioo, sakafu inavigae vyeupe.

Hili ni duka la mavazi, viatu na elektroniki. Kuna rafu ambazo bidhaa hizi zimepangwa. Katikati kuna kabati ambalo limewekelewa kikokotoo.

Duka la mavazi linazouza nguo za wasichana waliyo na mwaka moja mpaka miaka saba. Kuna chumba cha kupima nguo zilizo ndani huko. Pia kuna dari ambalo linaonekana ikiwa na balbu ambazo zimewaka.

Hili ni duka la mavazi ya nguo ya wanaume. Kuna shati nyingi, makoti na sokisi. Sakafu yake inaonekana kuwa nyeupe.

Chumba cha mavazi ya wanawake kimetawalwa na rangi ya waridi. Kando kwa kando kumepangwa mikoba na manguo kwenye rafu.

Duka la mavazi, la viatu, marinda yamening'inizwa kwenye rafu kwa ajili ya maonyesho. Juu yake kuna mikoba. Wanadada hupenda sana kung'ara.

Hili ni duka la mavazi ya wanaume. Nguo zina rangi tofauti tofauti .Panaonekana dari iliyo nyeupe, balbu zilizo na mwangaza na sakafu yake ni nyeupe na inaonekana kuwa safi.

Hili ni duka linalouza mikanda ya wanaume, hutumika kustahiliza kaptula na pia kuleta umaridadi. Imewekwa kwa rafu nyeupe.

Duka kubwa linalouzwa nguo za wanawake, wanaume na watoto, pia viatu. Kuna kabati ambalo pia limewekwa nguo za ndani na za kulala.

Hili ni duka la mavazi ya wanaume. Kuna makoti, shati na viatu. Kuna mwanaume ambaye amevaa shati ya samawati anayeonekana kusimama pale. Juu ni dari nyeupe ambayo ina taa ambazo zinawaka.

Nguo za wanawake zilizovalishwa kwenye sanamu ya kujaribia ili kupeana taswira kamili yake. Mavazi haya yana rangi tofauti mandhari yake pia ni ya kupendeza.

Hili ni duka la mavazi la wanaume ambayo nguo zake zimepangwa pale. Kuna nguo zimepangwa kwa rafu na pia kuna maonyesho ya kwamba nguo zinauzwa kwa asili mia sitini na saba chini ya bei ya kawaida. Pia sakafu yake pale ni ya, ni ya, ni nyeupe.

Hili ni duka la mavazi ya wanaume na viatu vinavyoonekana vikiwa vimeekwa kwa kioo. Mbele kuna sanamu inayotumika katika maonyesho. Chini ni sarafu nyeupe.

Duka la nguo labda la kiume, lenye tishati zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Zina rangi mbali mbali kama vile: nyeupe, njano, rangi ya chungwa, nyekundu, marooni , bluu, kijani kibichi na ya samawati. Kuna mabango mawili yanayoonekana.

Duka la mavazi ya wanaume. Makabati meusi yanaonekana pale ya kuweka nguo. Dari ya kifahari limo likiwa na balbu ambalo limewaka.

Duka la mavazi haswa ya wanaume, shati na makoti. Ndani mna makabati ya kuweke nguo. Rangi inayotawala hapa ni nyeupe.

Hili ni duka kubwa la mavazi ya wanawake maridadi sana na mikoba iliyoning'inizwa kwenye rafu. Gari nyeupe iliyo na balbu za umeme zilizowakishwa, vilevile sakafu la hili duka ni nyeupe.

Hili ni duka la nguo za wanaume na wanawake. Bei yake imewekwa pale kuwa ni hamsini. Wateja wanaonekana kuingia na kuziangalia labda wangependa kununua.

Mandhari haya yanaonyesha duka la mavazi ambalo limepewa jina Safari. Mavazi haya ni ya wanawake na wanaume ambayo yamewekwa katika maonyesho ili wanunuzi waweze kuyaona vizuri.

Ndani gari, hasa viti vya nyuma. Viti hivi vinaonekana kuwa vya kitambaa cheusi au kijivu iliyokolea na vimetumiwa. Kuna mikoro ya kuegemea katikati. Dirisha la gari linaonekana wazi , na nje kwaonekana mandhari ya asili kama vile nyasi na miti na kunaweza kuwa na wanyama pia.

Safu ya magari yaliyoegeshwa, mengi yakiwa na rangi nyeupe au isiyokolea yakiwa yamepangwa kando ya barabara. Nyuma yake kuna majengo marefu ya jiji na anga yenye mawingu. Inaonekana sehemu ya maegesho ya umma au eneo la biashara ya magari.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wamesimama nyuma ya dawati refu, ambalo linaonekana kuwa sehemu ya mapokezi au huduma kwa wateja, labda ofisi kubwa. Nyuma yao kuna madirisha makubwa yanayoonyesha mazingira ya nje.

Gari ndogo la abiria aina ya Toyota, likiwa limeengeshwa upande wa barabara ya vumbi, lina rangi ya kijivu na matairi yanayoonekana kuwa imara kwa barabara za aina mbalimbali. Kwenye mlango wa abiria kuna sticker . Nyuma yake kuna mandhari ya kufutia ya miamba mikubwa na milima iliyoinuka yenye mimea michache.

Mandhari haya yanaonyesha gari ya matatu iliyoegeshwa ambalo ni la rangi nyeupe. Juu yake kuna nyaya za umeme ambazo zinapita. Kuna miti iliyonawiri vizuri inaonekana pale.

Gari lililosafiswa vizuri limeegeshwa kando ya nyumba. Linaonekana kufunguliwa milango yake upande wa dereva mwenza kwa minajili ya maonyesho.

Hili ni soko la magari. Kuna magari ambayo yamewekwa mahali pale kwa kuonyesha. Gari linalonekana kwa ukaribu ni la rangi nyeusi. Pia chini yake kuna nyasi iliyomea ya kijani kibichi.

Panaonekana gari ya kibinafsi ambalo ni Forester, usajili wake ni KCW 564G . Hili gari liko katika maonyesho ya ile inajulikana kama Car Bazaars wanaouza magari.

Hii ni gari nyeusi ambayo ni ya kibinafsi imeegeshwa kwenye soko la magari ikiwa tayari kupata mteja. Pale panaonekana uwanja umezingirwa na chuma.

Magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi ambalo linaonekana kuwa sehemu ya bustani au eneo la wazi lenye miti mingi. Gari lililo mbele kabisa ni la rangi ya fedha au buluu hafifu aina ya sedani na linaonekana kua safi lenye magurudumu makubwa.

Magari mawili ambayo ni ya kibinafsi, na lori, yameegeshwa kwa maonyesho, na watu wanaonekana, kuyaangalia pale. Chini kuna nyasi, ambayo haijakauka kabisa.

Soko ya magari ya kibinafsi aina mbalimbali na rangi tofauti. Kunao wanaume wanaonekana kujadiliana labda ni bei ya magari yale. Mwisho wa mbali kuna majengo ya vyuma.

Hili ni soko la magari, ambapo magari yameegeshwa moja baada ya ingine ili wanunuzi waweze kuyakagua vizuri. Chini yake ni nyasi ambayo iko na rangi ya kijani.

Basi ndogo jeupe ambalo kwa kawaida hujulikana kama matatu nchini kenya inaonekana imepaki kando ya barabara na nyuma yake kuna jengo linaloonekana kuwa na jina hiicourt limeandikwa ukutani. Mbingu ina mawingu meupe na jua linaendelea kuwaka likionyesha ni mchana.

Gari la kibinafsi ambalo lina mwanaume ndani, anayepatiliwa funguo na mwengine kutoka nje, kudhirisha ya kwamba amelinunua lile gari na kupewa mamlaka ya kuitumia.

Gari ya Toyota Land Cruiser inaonekana imetengenezwa kwa ajili ya safari ndefu au maeneo yenye barabara mbaya kwa sababu ina matairi makubwa na raka ya mzigo juu. Namba ya usajili inaonekana kuwa KAC 118 , imepaki kando ya barabara ndogo na nyuma yake kuna eneo wazi.

Duka la viatu liloko inje, labda sokoni au barabarani. Kuna viatu vingi vya ina mbalimbali vikiwemo vya wanaume na kike. Vilivyopangwa kwenye rafu ya chini, ukuta wanduka unarangi ya zambarao, na wameandika, darling, I find you are beautiful. Upande wa kulia, kuna wanaume anayetembea.

Soko wazi ambalo lina watu wengi haswa wamama. Crate za nyanya zinaonekana kuwa kwa wingi. Hali ya anga inakaa kuharibika wakati wowote.

Soko kubwa na lenye shughuli nyingi, labda soko la ndani. Kuna vibanda vingi vilivyopangwa ambavyo vinauza bidhaa mbalimbali, baadhi vinaonekana kuuza maua, vingine vinauza sanaa za ufundi. Kuna bidhaa zingine nyingi ambazo hazionekani kwa uwazi.

Wanawake wawili ambao wamevalia barakoa, wanaonekana kuuza matunda kwa wingi yakiwa ni tufaha, machungwa na mapapai.

Mandhari haya yanaonyesha maua ya rangi mbali mbali. Yanatumiwa kwenye harusi, mazishi na pia siku ya wapendanao. Yamewekwa kwenye ndoo za maji iliyazidi kunawiri zaidi.

Haya mandhari yanaonyesha soko ya matunda haswa kwa wingi. Yanaonekana kuwekelewa juu ya vibanda vilivyotengenezwa na mbao. Kuna kiti cha plastiki na jengo la mabati.

Hii ni soko wazi ambalo linauza viatu vya aina tofauti kwa jinsia na nguo. Kuna watu wanaotembea na katikati yake na jengo la ghorofa kuna gari jeupe linaloonekana kwa mwendo.

Soko wazi ambalo limejengwa vibanda kuna matunda ya kila aina yanayotupa vitamini, vilevile mboga kama vile kabeji, sukuma na mchicha. Mwanaume anaonekana akizichagua.

Soko ambalo linauzwa tikiti maji, kuna malori ambayo yameegeshwa pale labda yaliyosafirisha haya matikiti maji. pia kuna watu wengi wanaouza na wanaonunua tikiti maji.

Hili ni soko wazi ambalo linauzwa viazi, parachichi, karoti na nyanya. Kwa bararabara ni magari ya matatu. Hali ya anga inaonekana kuwa nzito kudhiirisha huenda kukanyesha wakati wowote ule.

Hii inaonyesha ngano ya mayai ambayo iko na trei za mayai mauzo ya mayai na sehemu ambazo hazina. Hili jumba limepakwa rangi ya kijani. Pia mlango wake ni wa kijani.

Hiki ni kichala cha mboga. Kuna baadhi ambazo zimedondolewa tayari na kuuzwa. Wanunuzi hurundikana hapa kujichagulia mboga kama nyanya, pilipili manga, dania na hata vitunguu kufanya mchuzi kuwa na ladha tamu.

Soko la viatu labda la mitumba. Meza kubwa iliyofunikwa na nguo ya bluu na juu yake kuna viatu vingi vya aina mbalimbali vikiwemo vya watoto na watu wazima. Vimetawanyika juu, na vingine vimepangwa kidogo.

Hili ni soko wazi ambalo linauza matunda kama vile matunda ya shauku, machungwa, maembe, paipai, tikitimaji na ndizi.

Soko lenye matunda ya kila aina na mboga zilizowekelewa juu ya vibanda za mbao. Wauzaji waonekana kuketi kuwasubiri wanunuzi. Wakati mwingine, biashara ina changamoto nyingi.

Hiki ni chumba ambacho kikona rafu. Kwa rafu zenyewe kumepangwa vitambaa vya aina mbalimbali ambavyo vina rangi tofauti tofauti na kuna pia viatu ambavyo vinauzwa katika hiki chumba.

Inaonekana soko ya marikiti. Pana vibanda vilivyo na lebo. Vimefunikwa na magunia kuonyesha wauzaji wameacha bidhaa zao hapo. Hapa ndipo wanunuzi hutembea kununua mboga.

Soko wazi la matunda kama vile papai, machungwa, tikiti maji, tufaa, na ndizi, yaliyowekelewa kwa vibanda vya mbao. Muuzaji mmoja anaonekana kuzama kwenye mawazo labda siku haijamfaa.

Soko la wazi ambapo ndizi zinauzwa kwa wingi. Tunaweza kuona chungu nyingi za ndizi zikiwa zimepangwa kwenye masanduku ya mbao. Kuna watu kadhaa wengine wakiwa wateja na wengine wachuuzi au wafanyikazi wanaosimamia bidhaa. Mazingira yana shughuli nyingi.

Duka lililo na kabati la nguo ambapo pamepangwa nguo za rangi tofauti. Kwenye maonyesho inaonyesha ni mavazi ya wanawake. Juu yake pana kofia za mzunguko zinazovaliwa hasa na wanadada na mkoba.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa nguo zikiwa zimetapakaa chini au juu ya meza inaonekana kama soko ya mtumba au Duka ambapo zinawekwa kwa wingi kwa wateja kuchagua

Shughuli zinaendelea za uuzaji wa vitunguu, nyanya na mboga, kuna mwanaume ambaye amevaa shati ya manjano amekalia mawe. Pia kuna mwanadada na mwanaume mwingine wanatembea wakikagua vitu vinavyouzwa.

Hili ni soko wazi panaonekana na nafaka ya kila aina kreti za mayai, viazi, ndizi na tufaha kando kuna kiti ambacho kinaonekana kuwa ni cha muuzaji.

Ndizi mbichi na zilizoiva zinaonekana kuning'inizwa kwenye kibanda. Chini yake kuna nyanya, pilipili hoho, tangawizi na ndimu.

Mnara mrefu wa mawasiliano ya simu ukiwa umesimama chini ya anga la rangi ya bluu na mawingu meupe. Karibu kuna jengo lenye paa la kahawia na kuta za rangi ya dhahabu na nyeupe. Nyuma yake kuna mengine kadhaa yanayoonekana.

Jumba kubwa la kifahari. Linaonekana kuwa na ghorofa mbili au zaidi. Kuta zake zimejengwa kwa mawe na sehemu nyingine zimepakwa rangi ya manjano na zina madirisha makubwa. Mbele kuna bustani yenye nyasi iliyopunguzwa vizuri pamoja na mimea mingine ya kitropiki.

Jengo linaloendelea kujengwa ikiwa na gorofa kadhaa. Sehemu imeshakamilika kwa kiasi kikubwa na imepakwa rangi nyeupe, huku nyingine ikiwa bado inaendelezwa na ina vifaa vya ujenzi kama vile mbau za scaffolding . Inaonekana kuwa na matangi ya maji juu ya paa la upande mmoja wa jengo. Anga lina mawingu meupe na bluu.

Mazingira bora ambayo ina mali isiyohamishika. Rangi ya kijani ya miti na nyasi imetawala. Jengo labda boma ya mtu linaonekana likiwa limejengwa kwa taaluma.

Majengo marefu ya ghorofa, haswa, yanayokodishwa na wapangaji, ili kuishi ndani yake. Kuna nyaya za umeme, ambazo zinaonekana kupita juu yake. Pia kuna mti, katikati ya majengo hayo.

Mandhari haya yanaonyesha nyumba iliyojengwa kwa ujuzi mkubwa, juu yake kuna tangi la maji, upande mmoja kumepandwa maua yanayofanya kiwanja kuonekana maridadi sana. Pia kuna miche ambayo imepandwa kando ya hiyo nyumba.

Jumba kubwa la kifahari. Sakafu inaonekana laini. Chini ya ghorofa kuna magari ya kibinafsi ambayo yameegeshwa hapo.

Hili ni jengo la ghorofa mingi, ambalo limewekwa matanki juu yake. Kuna miti inayoonekana nyuma ya kijani pia pamewekwa uzio wa mabati.

Hii ni mali isiyohamishika. Ni jengo moja kubwa ambalo lina madirisha ya chuma. Nje, kuna kitanda cha maua, na uwanja umepandwa nyasi ya kijani kibichi.

Jengo la ghorofa saba ambalo halijakamilika kujengwa. Juu yake kunapita nyaya za umeme. Chini kumemwagwa farumi , changarawe na mawe ya ujenzi. Hali ya anga inaonekana kuwa shwari.

Jengo kubwa, la ghorofa, ya kifahari. Juu yake, kuna tangi la maji, ambalo linasambazia wanaoishi ndani humo, maji. Limezingirwa, na ukuta wa mabati. Ndani, mna miti iliyopandwa huko.

Panaonekana jengo la ghorofa moja ambalo halijakamilika. Limepangwa rangi ya kijani. Kuna vikingi vya stima ambavyo vinapitisha nyaya za umeme juu ya hili, ya hili jengo.

Jengo maridadi sana la ghorofa lililopakwa rangi ya manjano na balkoni za chuma nje kuna uwanja mdogo ulio tengenezwa wa kupumzika na umezingirwa na uzio wa maua chini pamepandwa nyasi.

Hapa kunaonekana majengo mawili, moja ni ya ghorofa ambayo imejengwa kwa wapangaji. Kuna ingine ambalo lina duka na imeandikwa big shop to let kuonyesha ni ya yule ambaye angependa kuanzisha biashara yake ya duka.

Jengo la ghorofa nyingi. Limezingirwa na uzio wa mabati. Chini nyasi inaonekana kukauka na mawingu kuwa mazito labda masika inaanza.

Ndani ya chengo tukiangalia chuu kuelekea anga, kuna paa la kioo hau plastiki linaloruhusu mwangaza wa chua kuingia. Kuta zina rangi ya kaawiamachungwa, na kuna madirisha na milango yenye nondo za chuma zenye mapambo.

Jengo la ghorofa ndefu sana la kifahari, lililopakwa rangi nyeupe limezingirwa na uzio uliojengwa kwa mawe. Roshani za chuma zinaonekana.

Mazingira ya kupendeza haya yana kitanda cha maua kilichopandwa nyasi ambacho kimezingirwa na maua yaliyokatwa. Mwisho wa mbali kuna nyumba isiyohamishika ambayo imepakwa rangi mweupe.

Mandhari haya yanaonyesha jumba kubwa la kifahari, chini la lile jumba pana pikipiki, vilevile panaonekana nyaya za umeme na za waifai zinazopita juu ya lile jengo.

Hii ni eneo wazi la ardhi, inaonekana kama shamba au kiwanja tupu chenye udongo mwekundu na majani makavu. Katikati, kuna miti kadha. Upande wa kushoto kuna jengo lenye ghorofa refu. Upande wa kulia wa jengo, kuna uzio wa waya.

Hili ni mali isiyohamishika. Wapangaji wanaweza wakakodisha kwa ajili ya kuuza. Nyumba hii ni ya ghorofa, ina roshani nyingi. Ujenzi bado unaendelea ishara ya kuwa nyumba bado haijakamilika.

Hili ni jengo lililo na ghorofa nyingi. Linaonekana kuna watu wanaishi hapo maana nguo zimeanikwa. Limezingirwa na uzio wa mabati. Nje kuna kikingi cha stima kinachowasambazia umeme.

Mandhari haya yanaonyesha mali isiyomishika . Majengo yamezingirwa na uzio uliojengwa kwa mawe. Katikati mwake mna kitanda cha maua.

Jengo lisilohamashika ambalo limejengwa kwa ustadi sana ni la ghorofa moja. Nje kumepandwa nyasi zilizokatwa na kuonekana laini. Limezingirwa na uzio wa mawe.

Magari haya yanaonyesha nyumba kubwa ya ghorofa moja, limezingirwa na uzio wa mawe. Nje, mna matanki ya maji yanayosambazia waliopanga maji.

Haya ni majengo ya kisasa meupe yenye ghorofa yanayopangiliwa kando ya ukuta. Mbele yake kuna eneo lililopandwa mimea mingi ya kijani kibichi. Na ua mweusi wenye mapambo ya maua. Chini kuna paa la rangi ya kijivu linaloonekana.

Nyumba yenye heshima iliyojengwa kutumia taaluma ya juu. Mazingira yake ni maridadi sana. Kumepandwa maua na miti iliyozingira uwanja.

Jengo la ghorofa sita ambalo ni la kifahari. Linaonekana kuuza aina tofauti za mabati, ambayo ni Miale na Omega . Chini ya, chini yake, magari ya kibinafsi yameegeshwa.

Hii ni sehemu ya duka kubwa au maduka ya rejareja. Inaonekana kuwa bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Upande wa kushoto, rafu zilizojaa vinywaji. Chini yake, kreti ya buluu iliyo wazi, labda inatumika kuhifadhia chupa tupu au kubeba vitu.

Ndani ya duka kubwa la carrefour. Njia pana za ununuzi zikiwa zimejaa bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Kwa mbali upande wa kushoto kuna counter za express au huduma ya haraka na mteja anaonekana akihudumiwa.

Magari yanaonyesha ndani ya duka kubwa. Mwanamke akisukuma troli, la ununuzi anaonekana, akitembea kati ya rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Rafu za kushoto zinaonekana kuwa na sabuni, dawa za kuua wadudu, na bidhaa za usafi wa kibinafsi, kama inavyoonyeshwa kwa bango, lililo na namba kumi na nne.

Hili ni duka kubwa ambalo kwa ukaribu limepangwa mikate mingi juu kuna bango lililoandikwa fresh initials bread and cakes kushoto ni rafu ambazo zimepangwa maziwa.

Hili ni duka kuu linaloitwa Carrefour . Limeandikwa ya kwamba linafunguliwa siku yote kwa masaa ishirini na nne. Kuna irani ambayo imeandikwa no stopping , no dropping at this point . Kwa mlango kuna watu wawili ambao wanafanya upelelezi kwa wanao ingia ndani.

Duka kubwa yenye shuhguli nyingi sana lina matunda aina mbalimbali na wanunuzi wengi wako kwa harakati ya kununua. Pia wahudumu wanaonekana kuvalia sare nyeusi.

Duka kuu lililo na sakafu nyeupe, mbele yake mna karatasi sashi ambazo zimepangwa pale zikiwa na kipunguzi. Katika rafu bidhaa zingine zimepangwa vizuri.

Hili ni duka kuu ambalo liko na rafu nyingi zilizopangwa mafuta, mafuta ya watoto, ya watu wakubwa, ya kutengeneza ngozi. Pia kuna onyesho pale la Glowing Radiant Skin

Hili ni duka kuu, panaonekana tikiti maji, mchicha, pia kuna rafu zilizopangwa bidhaa mbalimbali ili kuwawezesha wanunuzi kupata vitu wanavyohitaji kwa haraka.

Duka kuu linaloonyesha bidhaa zinazouzwa pale. Kuna mikate, kuna asali ya nyuki, rafu zilizowekwa matunda aina mbalimbali. Ndani kunao wanaoonekana wakiwa katika shughuli zao.

Duka kubwa, rafu zinaonekana kupangwa bidhaa vizuri. Hapa ndipo watu wanakuja kufanya ununuzi wao. Ndani mnaonekana wanadada wawili mmoja akiwa na troli na mwingine amesimama kando.

Rundo kubwa za pakiti za karatasi za choo za chapaa ya Hanan premium tissue Zikiuzwa katika duka zimepangwa juu ya jukwaa lenye mistari ya njano na nyekundu na neno promo Mbele yake. Kuonyesha bidhaa hizo ziko kwenye ofa maalum.

Duka kuu lililo na rafu zilizopangwa mititi ya kila aina na maziwa. Kinywaji hiki kina uwezo wa kutoa kinga dhidi ya kuambukiza ukemi. Wanawake walio na magonjwa ya kuambukiza katika kwenye sehemu za siri wanapaswa kutumia.

Hili ni duka kuu. Kunaonekana vinywaji vya soda vilivyowekwa kwa chupa za plastiki. Rafu nyingi zilizopangwa bidhaa vizuri. Vilevile balbu ya umeme imewaka kwenye dari.

Duka kuu, mandhari yake yaonyesha televisheni nyingi ya kuuza kwenye rafu. Pia kuna vyombo vya elektroniki, meko ya gas . Dari yake ni nyeupe lililo na balabu za kisasa zilizowaka.

Hili ni duka kuu lenye sakafu nyeupe. Kwa maonyesho kuna solar ambazo zinatumika kuleta mwangaza. Kando ni bidhaa za plastiki zikiwemo mto, karai na viti vya watoto.

Hili ni duka kuu ambalo limepangwa sharubati katika rafu. Kuna sharubati ambayo imewekwa chupa na ingine kwa karatasi. Kwa umbali kunaonekana ndoo ambazo ni za kuweka vitu vya jikoni.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa kama vile duka la vyakula au la jumla, kuna bango kubwa la manjano lenye maandishi mekundu na tabasamu la sizzling . Rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo chupa, pakiti na vifungashio vingine.

Ni katika duka kuu. Rafu ambazo zimepangwa nyama za wanyama tofauti. Bei ya uzani wake imeandikwa pia. Nyama zinatupa protini, kufanya miili, yetu kukua vizuri.

Duka kuu lililo na rafu nyeupe ambazo zimepangwa mikate na kreti za mayai. Hapa ndipo watu wanapokuja kufanya ununuzi wao wa haraka.

Hili ni duka kuu ambalo linaonyesha vitu vya kila aina vyakula, vinywaji. Panaonekana kuna wafanyikazi ambao wamevaa sare nyekundu na pia kuna wanunuzi ambao wamepanga laini kulipa bidhaa zao.

Duka kuu lilopangwa vyombo vya elektroniki kwa rafu, friji lina mwanadada anayekagua vitu pale. Sakafu nyeupe na dari maridadi lililo na balbu moja ndefu iliyowashwa kuleta mwangaza.

Hapa panaonekana ni duka kuu ambalo likona rafu ambazo zimepangwa vizuri. Kuna mboga ambazo zimepangwa pale. Pia kuna wanunuzi ambao wanaoziangalia zile mboga kwa minajili ya kununua.

Duka kubwa la rejareja lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu zikiwemo zile za chakula kama vile mchele, pasta na nafaka kama inavyoonekana Kwa vibao vilivyowekwa juu rafu nyingi zimetengenezwa Kwa rangi ya chungwa na kulipa mwinekano wa kuvutia.

Duka kubwa linaloitwa quickmart .Pia kuna ishara ndogo ya, fresh and easy ambayo inaweza kuashiria sehemu ya bidhaa mpya rahisi. Kwa nje kuna maegesho na troli za kubebea bidhaa.

Sehemu ya duka kubwa. Kuna aina nyingi za mboga za majani zikiwa zimepangwa vizuri kwenye sehemu mbali mbali. Mabango mawili makubwa yanaonyesha saladi na mimea safi ya bustani. Kwenye bango la mmea, kuna orodha na bei zake.

Duka kuu ambalo linaonyesha matunda mbalimbali yanayoongeza vitamini kwenye miili yetu. Juu yake kuna kauli mbinu ilioandikwa eat good, feel good . Mwisho wa mbali kuna rafu zilizopangwa bidhaa zingine.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa. Juu yake ni bango kubwa jekundu lenye neno Naivas na chini yake maneno saves you money . Upande wa kushoto kuna lingine la blue lenye maneno Summit Institute na chini yake sixth floor . Kuna miti mirefu na misitu inayoonekana.

Duka kuu ambalo ni QuickMart nje yake kuna magari ya kibinafsi ambayo yameegeshwa hapo. Hudhihirisha kuwa wenyewe wamo ndani wakifanya ununuzi wao. Linaonyesha kwamba linafunguliwa siku kwa masaa ishirini na manne.

Duka kuu ambalo linaonyesha rafu zilizopangwa kwa utaratibu pakiti za ndoo za watoto za aina tofauti. Hizi hutumika na watoto wachanga ili wasijichafue. Chini yake mmeekwa lebo ya bei.

Hiki ni chumba kikubwa ambacho ni duka kuu, kuna rafu nyingi ambazo zimepangwa vitu vizuri kwa utaratibu, ili kuwezesha mnunuzi kupata vile vifaa, ama vile vitu kwa urahisi.

Hili ni duka kuu, ambalo kwa maonyesho limewekwa kreti za nyanya, vitunguu, mandizi, mizizi ya mishale na viazi vitamu. Pande nyingine, inaonekana kuwa na televisheni.

Duka kuu lililo safi sana. Bidhaa vimepangwa kufuatia taaluma ya juu kwenye rafu na bei yao kuonyeshwa. Wahudumu wa duka hili wanaonekana ndani yake.